Dawa za kilimo na mifugo huku kukionekana kiboksi chenye rangi nyeupe na sehemu ya chini kukiwa na rangi nyekundu, maandishi meusi, ya bluu, na mekundu na sehemu ya pembeni ikionekana picha ya mnyama mwenye rangi nyeusi na nyeupe.

Kasha lililo na dawa za mifugo lenye rangi nyeupe na sehemu ya chini kukiwa na rangi nyekundu na kijani, na huku likiwa limeandikwa kwa maandishi yenye rangi nyeusi na sehemu ya mbele kukiwa na mnyama aina ya mbwa aliechorwa mwenye rangi nyeusi na nyeupe.

Mifuko mitatu yenye rangi nyeupe ya mbolea za kisasa za mimea, iliyo na maandishi ya rangi ya kijani na huku kukiwa na rangi ya njano pembeni. Mifuko hiyo ikiwa imeandikwa matumizi na aina ya mbolea hizo.

Chupa yenye dawa za mifugo na mimea, iliyo na rangi ya kahawia, ikibandikwa kikaratasi kidogo cheupe, chenye rangi nyeupe na njano, na kuwa na maandishi ya bluu na meusi na kando ya kichupa hicho kilicho na mfuniko wa njano, kuna boksi lenye rangi ya njano na nyeusi.

Sehemu ya nje ya duka la kuuzia pembejeo za kilimo na mifugo, lililo kando ya ghorofa kubwa lenye rangi nyeupe. Huku zikionekana sehemu ya nje ya duka hilo, kukiwa na baadhi ya bidhaa, na mabango yenye rangi ya: bluu, nyekundu, kijani na njano.

Banda kubwa lililowezekwa kwa mbao nabati juu na kushikiliwa na nguzo, huku kando kukiwa kumerundikwa mbolea ya asili na huku wakionekana watu waliovaa sare za rangi ya kijani na mabuti meusi, wakiwa wameinama wakichota mbolea hiyo.

Duka la kuuzia dawa za mifugo mezani kukiwa na dawa mbalimbali za mifugo huku watoa huduma wakiwa wamesimama wamevaa barakoa tayari kwa kuuza bidhaa hizo

Sehemu yenye dawa za mifugo zilizo ndani ya kopo jeupe lililo na kikaratasi chenye rangi ya zambarau na maandishi meupe, na kwa mbele kukiwa kumechorwa picha ya kuku na kando ya kikopo hicho kukiwa na boksi lililo na dawa hiyo.

Chupa ya dawa ya wanyama yenye rangi nyeupe na lebo yenye rangi nyeupe na maandishi meusi na huku mbele ya chupa hiyo kukiwa na picha za wanyama mbalimbali na kando kukiwa na kiboksi kilicho na dawa hiyo.

Chupa yenye dawa za mifugo ya plastiki iliyo na rangi nyeupe, na sehemu ya juu ikiwa na rangi nyekundu na kijani, na huku kukiwa na maandishi makubwa yenye rangi nyeupe na maandishi madogo ya rangi nyeusi huku ikiwa na dawa ya mifugo ndani yake.

Dawa ya kilimo na mifugo, iliyo katika kasha lenye rangi ya kijani sehemu ya mbele na rangi nyeupe na maandishi meusi na kando ya kasha hilo kukiwa na kichupa kidogo cheupe kilicho na rangi nyekundu kwa juu, na chini kukiwa na picha ya mnyama mwenye rangi nyeupe na nyeusi.

Shamba lamazao ya biashara aina ya mibuni yaliyo shambani, hku baadhi yakionekana kuwa tayali yameiva na mengine bado ya kijani na wakionekana wanawake wawili waliovaaa nguo ya rangi ya bluu na vitambaa kichwani, huku wakiwa wanachuma baadhi ya mibuni hiyo.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya migomba, iliyo shambani imepandwa Katika mistari, na baadhi ya migomba hiyo ikionekana kuwa na ndizi zilizo katika migomba zikiwa tayari zimekomaa.

Sehemu ya shamba kubwa lililolimwa matuta, yaliyopandwa mimea ya nyanya, na kuwekewa miti midogo katikati na kamba zilizofungwa katika kila mmea na mipira ya maji yenye rangi nyeusi, ikiwa imetandazwa katika matuta hayo.

Shamba lililolimwa na kupanda mimea aina ya nyanya zilizoshambani tayari zimeiva na baadhi zikiwa bado mbichi, huku kwa chini kukiwa na udongo wenye rangi nyeusi na nyanya hizo zikiwa zimefungwa na kushikiliwa na miti midogo mikavu.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya nyanya, zilizo shambani na kando ya shamba hilo kukiwa na barabara kubwa ya vumbi yenye udongo mwekundu, na kando ya barabara kukiwa na matenga yenye rangi yenye rangi nyeusi yaliyojaa nyanya zilizoiva.

Sehemu ya shamba lililo na nyanya zilizoshambani tayai zimeiva na baadhi zikiwa bado mbichi. Huku wakionekana watu wengi walioshambani wakiwa wameshika maplastiki yarangi ya kijani na bluu, huku wakichuma baadhi ya nyanya zilizo tayari zimeiva.

Sehemu ya shamba la mazao ya biashara aina viazi mviringo, vilivyovunwa na kulundikwa kando ya shamba na huku vingine vikiwa bado shambani. Na kando ya lundo hilo la viazi kukionekana gunia lenye rangi nyeupe na mstari mwekundu lililopakiwa viazi ndani yake.

Sehemu ya shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya mipapai iliyopandwa katika mistari katika shamba lenye udongo mwekundu, na huku mipapai hiyo ikionekana imezaa matunda ya papai na katikati akionekana mwanamume aliyechuchumaa amevaa nguo za bluu huku katika mikono yake ameshika matunda hayo.

Sehemu ya shamba yenye mazao ya biashara aina ya vitunguu maji yenye rangi nyekundu vikiwa tayari vimevunwa kutoka shambani. Tukiona baadhi ya watu walioshika vitunguu hivyo kwenye mifuko na kupakia ndani ya mifuko myekundu, huku magunia mengine yakiwa tayari na vitunguu.

Shamba kubwa pa mazao aina ya mibuni iliyo shambani huku ikionekana mibuni hiyo ikiwa tayari imeiva ina rangi nyekundu na mingine kijani na wakionekana vijana wawili aliyevaa fulana yenye mistari miyeusi na mwingine fulana yenye rangi ya karoti wakiwa wameshika kitenga na kuchuma mibuni hiyo.

Sehemu ya wazi iliyo na mazao ya biashara aina ya nyanya zikiwa katika matenga makubwa ya mbao, huku nyanya hizo nyingine zikiwa zimeiva na nyingine bado mbichi na huku wakionekana watu wakiendelea kupakia nyanya katika matenga hayo.

Shamba kubwa la mazao ya mahindi yaliyo na rangi ya kijani na yakiwa yamepandwa katika mstari. Na chini ya udongo kukiwa na nyasi fupi chache na huku miche hiyo ya mahindi ikiwa na mahindi tayari yaliyokomaa. Na kando akionekana mwanaume aliyevaa fulana ya rangi ya kijivu akishika baadhi ya mahindi.

Sehemu ya shamba la miche ya nyanya iliyopandwa na kufungiwa kamba na kuning’inizwa juu, huku sehemu ya pembeni kukiwa na nyanya zilizovunwa zilizowekwa juu ya turubai zenye rangi nyekundu na kijani. Huku akionekana kijana aliyeshika baadhi ya nyanya hizo katika mikono yake.

Banda kubwa lililoezekwa lenye kilimo cha zao la biashara, aina ya nyanya zikiwa zimepandwa katika sehemu mbili na katikati pakiwa na uwazi uliopangwa makasha makubwa meusi yakiwa na nyanya ndani yake zilizoiva.

Sehemu ya shamba lililo na mazao ya biashara aina ya vitunguu maji huku katika matuta hayo kukiwa na vitunguu vilivyo pandwa, na kando ya shamba hilo kukiwa na miti michache ya kijani, na katika matuta kukiwa na mipira ya maji meusi kwa ajili ya umwagiliaji na akionekana mtu kushika majani hayo.

Sehemu ya kichanja kikubwa kilicho na mazao ya biashara aina ya nyanya zikiwa zimewekwa, baadhi zikiwa zimeiva na nyingine bado mbichi. Huku wakionekana watu kuzunguka kichanja hicho waliovaa glovuzi za rangi nyekundu huku wakichambua nyanya hizo.

Sehemu ya shamba lililo na mahindi yaliyovunwa huku kando kukiwa na majani makavu ya mahindi na likionekana rundo la mahindi yakiwa yametolewa katika maganda yake, na huku wakionekana watu wawili mwanaume na mwanamke wakiwa wameshika baadhi ya mahindi yaliyotolewa maganda.

Majani ya shamba kubwa lililo na mazao aina ya mipapai iliyopandwa katika mistari na huku chini yakionekana majani yaliyotolewa katika matawi hayo, na huku mipapai hiyo ikiwa imepanda mapapai yenye rangi ya kijani na baadhi ya mti ukiwa na papai lililoiva huku akionekana kijana aliyevaa fulana nyekundu akichuma papai hilo.

Shamba kubwa lililo na mazao ya biashara, yaliyopandwa aina ya papai, likiwa limepandwa katika mistari, na huku mipapai hiyo ikiwa tayari na mapapai yaliyo katika matawi, yenye rangi ya kijani.

Sehemu ya shamba kubwa lenye viazi vilivyovunwa, huku wakionekana watu walioinama katika shamba hilo, wakiendelea kuvuna viazi hivyo na baadhi vikiwa wameviweka ndani ya ndoo zenye rangi nyeusi na nyuma yao kukiwa na gari lililosimama.

Gari la lililo na rangi nyekundu, ufito wa njano na nyeupe; huku nyuma ya gari hilo kwenye bodi, kukiwa kumejazwa bidhaa ya mananasi yaliyo na majani yake yaliyotolewa shambani, huku kando akiwa amesimama mwanamke aliyevaa nguo ya kijani na kofia pana nyeupe kichwani.

Sehemu ya shamba la migomba iliyopandwa katika mistari na chini kukiwa na ardhi iliyo na nyasi chache na baadhi ya migomba hiyo, ikionekana na mikungu ya ndizi zilizokuwa bado hazijakomaa.

Mti wa zao la mibuni ulio na matawi yenye rangi ya kijani, na huku kukiwa na mibuni iliyoiva yenye rangi nyekundu, na kando akiwa amesimama mwanamke alieshika beseni la rangi ya kijani, huku akichuma mibuni na kuweka ndani ya beseni hilo.

Sehemu ya shamba kulikuwa na mazao ya karoti zilizotayari zimevunwa na kuwekwa chini. Na huku kando kukionekana magunia meusi yenye mistari myeukundu yaliyo tayari yamepakiwa karoti hizo. Huku kukiwa na mtu anayeendelea kushona magunia hayo.

Sehemu ya shamba lenye zao la biashara aina ya viazi mviringo, vikiwa tayari vimechinbwa kutoka shambani na kurundikwa sehemu ya shamba, na huku wakionekana watu walio katika shamba hilo wameinama, wakiendelea kuchimba viazi hivyo.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji vyenye rangi nyekundu, huku wakionekana watu walioshika vyombo mbalimbali wakikusanya vitunguu hivyo vilivyorundikwa kando ya shamba, na kuvipakia ndani ya magunia yenye rangi nyekundu.

Mazao ya biashara aina ya viazi mviringo, yakiwa tayari ndani ya magunia ya nyarangi nyeupe na mistari mekundu, yakiwa yamefungwa juu yakiwa kando ya shamba kubwa, na mbele likionekana gari lililo na bodi lenye rangi ya kijani, na watu wakiendelea kufunga magunia hayo.

Banda la kilimo cha mazao ya kumwagilia aina ya pilipili, zilizopandwa katika mistari juu ya vitalu vilivyofunikwa kwa karatasi nyeupe ya plastiki na kutobolewa juu, na katika kila tundu kukiwa na mmea wa pilipili uliotoa pilipili, nyingine zikiwa na rangi nyekundu na nyingine kijani.

Sehemu ya shamba lililo na mazao ya biashara aina ya mahindi, huku wakionekana wanawake na wanaume walio na matenga yaliyo na mahindi ndani, huku wakiendelea kuvuna mahindi hayo na kuweka ndani ya matenga hayo.

Sehemu ya shamba lililolimwa zao la biashara aina ya vitunguu maji vyekundu, vilivyo tayari vimevunwa na kulundikwa katika lundo kubwa na juu ya lundo hilo akionekana mtu aliyeshika tenga akiendelea kumwaga vitunguu hivyo, na kando ya lundo hilo la vitunguu kukiwa na miti ya vichaka vidogo.

Eneo la shamba kukiwa na tuta dogo lililo na zao la biashara aina ya vitunguu vilivyovunwa vikiwa bado katika tuta, na kando kukiwa na majani ya vitunguu yaliyokatwa kutoka kwenye vitunguu hivyo. Na huku mipira ya maji yenye rangi nyeusi ukiwa bado katika tuta hilo.

Sehemu ya shamba lililo na mazao ya biashara aina za nyanya ikiwa shambani katika shamba lililozungushiwa wigo wa miti na baadhi ya miche, ikiwa imefungiwa miti na kuninginizwa na huku kukionekana matunda machanga yenye rangi ya kijani.

Sehemu ya wazi wakionekana wanawake na mabinti waliokaa juu ya turubai lililowekwa karanga zilizokobolewa, huku wakiwa na nyungo wakichambua karanga hizo na kupakia ndani ya magunia meupe, na kando yakionekana baadhi ya magunia yaliyo na karanga tayari ndani yake.

Zao la biashara aina ya maembe, yaliyo katika miti na huku mbele wakionekana watu wawili mwanaume na mwanamke, walioshika baadhi ya maembe katika mikono yao. Na huku pembeni kukionekana maembe yaliyo katika miti.

Sehemu ya shamba lenye mazao ya biashara aina ya mibuni, ikionekana kuwa na rangi ya kijani katika matawi yake na huku yakionekana matunda yaliyoiva tayari yenye rangi nyekundu, na huku akionekana mwanaume aliyevaa fulana ya njano, akiwa ameshika baadhi ya matawi ya mti huo.

Sehemu ya wazi, iliyo na mifuko meupe aina ya magunia iliyo na mibuni ndani yake na huku baadhi ya mifuko hiyo ikiwa imewekwa chini, na juu yake kikiwa na mibuni yenye rangi nyekundu na huku wakionekana watu walioinama na kuchuchumaa, wakichambua mibuni hiyo.

Sehemu ya shamba yenye mifumo ya umwagiliaji, lililopandwa miche ya kijani ya mboga katika mistari na katika kila nafasi ya mstari kukiwa na mipira ya maji, yenye rangi ya kijani kwa ajili ya umwagiliaji katika shamba hilo.

Sehemu ya shamba yenye kilimo cha umwagiliaji, ukionekana shamba lililozungushiwa wigo wa miti ya mbao, na huku ndani kukiwa na vitalu vyenye matuta marefu, vilivyolimwa na watu wakionekana kukizunguka kitalu hicho huku wakiwa wanapanda miche ya mimea.

Sehemu ya shamba lililo na nyasi fupi za kijani chini na huku kukiwa kumepandwa miti ya mipapai iliyo katika mistari na katika miti hiyo kukionekana matunda ya papai yaliyo bado mabichi.

Sehemu ya banda kubwa lililo wazi la mazao ya kilimo, ikionekana miche ya kijani iliyopandwa katika vitalu, vilivyozungushiwa ukuta wa mbao na mazao mengine yakiwa yamepandwa katika viboksi vya plastiki vyenye rangi nyeupe, na huku akionekana mtu akikagua mazao hayo.

Sehemu ya shamba lenye banda la kilimo cha mazao ya mbogamboga aina ya nyanya, zikiwa tayari zimepandwa ndani ya mifuko meupe yenye rangi ya bluu bahari na ndani zilizoiva zenye rangi nyekundu, na baadhi zikiwa mbichi zenye rangi ya kijani.

Sehemu ya shamba lenye mimea ya nyanya, iliyopandwa katika mifuko meusi na kuwekwa juu ya ardhi yenye udongo. Na huku zikionekana nyanya hizo kufungwa na kamba na kuning'inizwa, na baadhi ya nyanya zikiwa zimeiva na nyingine mbichi. Huku akionekana mwanaume alieshika baadhi ya nyanya hizo.

shamba kubwa la kilimo cha umwagiliaji yakionekana mazao ya miche ya kijani iliyopandwa katika matuta kwa mistari na katika kila mstari kukiwa na mipira myeusi inayomwaga maji katika mimea hiyo.

Sehemu ya wazi yenye shamba lililopandwa mazao na baadhi ya sehemu kukiwa na udongo wenye rangi nyeusi, na huku ikionekana mashine ya kulimia iliyoshikwa na kijana aliyevaa suruali nyeusi huku wakiendelea kulima katika shamba hilo.

Sehemu ya wazi iliyo na shamba kubwa lililo na nyasi fupi, na pembeni kwa ndani kukiwa miti mikubwa yenye rangi ya kijani na katika sehemu hio ya tambalare iliyo na nyasi fupi, ikionekana mashine ya kulimia aina ya trekta lililona rangi nyekundu na matairi makubwa meusi.

Eneo la shamba lililolimwa huku katikati kukionekana mashine ndogo ya kilimo yenye rangi nyekundu, huku ikiwa katika shamba hilo limeshikiliwa na mtu akiwa analima katika shamba hilo.

Mashine ya kilimo iliyo ndani ya banda lililoshikilia vitalu vilivyojengwa kwa mbao na kuwekwa katika shelfu mbalimbali, na katika shelfu hizo yakionekana mazao ya miche ya kijani yaliyopandwa kwa mistari.

Sehemu ya chumba kikubwa kilichoezekwa na huku pembeni kukiwa na vyuma, na katikati ya chumba hicho kukiwa na mashine iliyo na mimea ya kijani ndani yake, huku ikiwa imezungukwa na mabomba mapana yenye rangi ya kijivu.

Sehemu ya shamba kubwa lililolimwa lililozungukwa na miti mikubwa ya kijani na katika shamba hilo, likionekana mashine za kulimia aina ya trekta lenye rangi ya kijani huku likiendelea kulima na moja likiwa limepaki kando ya barabara.

Sehemu ya shamba lililo na nyasi fupi za kijani na kando ya shamba hilo kukiwa na miti iliyo na majani ya kijani na nyumba yenye paa lililo chakaa; na huku katikati ya shamba hilo kukiwa na mashine ya kulimia aina ya trekta yenye rangi ya kijani na sehemu ya dereva ikiwa imezungushiwa vioo.

Sehemu ya shamba kubwa lililolimwa na kando kukiwa na miti michache ya kijani, na katikati ya shamba hilo kukiwa na mashine ya kulimia aina ya trekta yenye rangi nyekundu, na matairi makubwa meusi, na huku likiendelea kulima katika shamba hilo.

Sehemu ya shamba lililolimwa katikati na huku ikionekana mashine ya kilimo yenye rangi nyekundu na mishikio ya vyuma meusi na vitairi vidogo vyeusi, ikiwa inaendelea kulima. Na kando kukionekana majani yenye rangi ya kijani.

Chumba kilicho na mashine ya kilimo, iliyo na mabomba makubwa, yenye rangi nyeupe na huku juu ya mbomba hayo kukiwa na vichanja vilivyopandwa miche, ikiwa ndani ya vimifuko vidogo vyenye rangi nyeusi.

Sehemu ya wazi iliyo na uwanja mkubwa wenye nyasi na kando ya uwanja huo kukionekana msitu wenye miti mikubwa ya kijani na katikati ya uwanja huo, ikionekana mashine yenye rangi ya kijani iliyofungwa mbele na kukata nyasi zilizo katika uwanja huo.

Sehemu ya shamba lililolimwa, huku ikionekana mashine aina ya trekta yenye rangi nyekundu na kwa nyuma kukiwa kumefungwa jembe linaloendelea kulima katika shamba hilo, na kando ya shamba hilo ukionekana ardhi iliyo na majani mafupi.

Sehemu ya shamba iliyozungushiwa wigo wa miti na huku ndani ya shamba hilo kukiwa na mazao machache aina ya mboga mboga na katikati kukiwa na mashine ya kuchimbia kisima iliyo na rangi nyekundu endelea kuchimba kisima.

Mashine ya kulimia aina ya trekta lenye rangi ya bluu, na huku nyuma kukiwa kumefungwa mashine inayolima yenye rangi nyekundu, na huku ikiendelea kulima katika shamba kubwa.

Sehemu ya shamba lililolimwa huku kukiwa na mashine ya kulimia iliyo na matairi makubwa meusi, na nyuma kukiwa kumefungwa mashine yenye rangi nyekundu, na huku ikiwa na vyuma vidogo vyeusi vilivyoshushwa katika ardhi hiyo iliyolimwa.

Bwawa la kufugia samaki lililotengenezwa huku likiwa limefungwa mitambo iliyo na nyaya na mabomba ya kuingiza maji katika bwawa hilo na sehemu ya pembeni kukiwa na nyavu zilizowekwa na ndani wakionekana samaki wengi wadogo wakiwa ndani ya bwawa hilo kwenye maji.

Sehemu ya kufugia samaki iliyo na maji na ndani ya maji hayo kukiwa na mimea ya kijani, na huku wakionekana samaki wadogo wenye rangi nyeusi na nyekundu ndani ya maji hayo.

Bwawa la ufugaji wa samaki, lililozungukwa na nyasi mbichi na kuzungushiwa wigo wa miti na kando kukiwa na miti iliyoota na huku bwawa hilo likiwa limefunikwa juu na wavu ulio na matundu wa rangi ya kijani.

Sehemu ya ufugaji wa samaki wakiwa ndani ya kikasha kikubwa chenye rangi ya bluu kilicho na maji ndani na samaki na huku pembeni ya kikasha hicho kukiwa na mabomba madogo yaliyofungwa pembeni ya kikasha hicho.

Sehemu ya bwawa kubwa la maji la kufugia samaki, lililo na wavu ndani yake, na ndani ya wavu huo kukionekana samaki walio katika wavu huo.

Sehemu ya ufugaji wa samaki iliyo na bwawa lenye maji na ndani kukiwa na samaki walio na rangi nyeupe, rangi ya karoti na matamvua yenye rangi nyeusi.

Sehemu ya wazi iliyo na mawazo ya chakula aina ya mahindi yaliyowekwa katika magunia ya plastiki yenye rangi nyeupe huku yakiwa wazi na kupangwa katika mistari na kando wakionekana watu waliosimama wakiangalia magunia hayo na mengine yaliyo kando yakiwa tayari yameshonwa kwa nyuzi na kuwekwa juu ya toroli.

Sehemu ya msitu uliyo na miti mikubwa yenye rangi ya kijani na vichaka vya miti midogo, na huku sehemu kukionekana na mto mkubwa wenye maji na katika mto huo kukionekana kivuko cha daraja kilichotengenezwa kwa miti na kushikiliwa na nguzo za miti pembeni.

Sehemu ya shamba yenye miche ya miti ya misitu ikiwa imepandwa katika vifuko vidogo vyenye rangi nyeusi, na huku kila kitalu kikiwa na barabara iliyopita katikati yenye udongo mwekundu, na wakionekana wanaume walioinama katika baadhi ya mifuko hiyo iliyo na miti.

Sehemu ya shamba la mazao ya misitu aina ya miti iliyozungushiwa wigo wa waya, huku wakionekana watu waliozunguka kitalu kilicho na miti iliyopandwa katika vimifuko vidogo vyeusi vilivyo na udongo ndani yake, na huku wakionekana mtu akielezea kitu.

Sehemu ndogo ya miti midogo ya misitu na huku kwa nyuma kukiwa na vichaka vya miti mikubwa, na huku wakionekana watu katika vitara vya miti hiyo wakiwa wamechuchuma na wengine wakiwa wameinama wakishika miti hiyo.

Sehemu ya msitu mkubwa ulio na miti mikubwa yenye matawi makubwa, na kando kukiwa na vichaka vilivyo na majani ya kijani na sehemu iliyo karibu na mti huo ikionekana na udongo.

Sehemu ya misitu uliyo na miti mingi mikubwa ambapo katikati pakiwa na uwazi unaoonekana udongo, na huku katikati ya uwazi huo akionekana mbwa, mwenye rangi nyeusi akiwa amesimama.

Sehemu ya ardhi yenye mandhari ya msitu ulio na miti midogo na mikubwa, na huku katikati ya msitu huo kukiwa na mto mdogo ulio na maji, pamoja na mawe yakionekana ndani ya mto huo.

Sehemu ya wazi ya ardhi iliyo na vitalu vya miti na huku kando, kukiwa na miti mikubwa akionekana mtu aliyevaa suruali nyeusi na mabuti na flana nyeupe. Huku akiwa ameshika kifaa cha kumwagilia chenye rangi ya kijani akimwagilia miti hiyo.

Sehemu ya wazi iliyo na banda lililoezekwa kwa wavu juu na miti pembeni, na ndani ya banda hilo kukiwa na miche ya miti iliyopandwa katika vimifuko vidogo vyeusi, na huku akionekana kijana aliyeshika mpira wa maji akimwagilia miche hiyo, na mwanamke anayenunua mti ndani humo.

Sehemu ya msituni iliyo na vichaka vikubwa yenye miti midogo ya kijani iliyofungana, na katikati ya msitu huo kukionekana njia iliyo elekea katika msitu huo.

Sehemu ya wazi ya shamba lenye miche ya miti iliyopandwa katika vimifuko vidogo vyeusi, na udongo na huku wakionekana watu watatu wakiwa wamesimama na mmoja amechuchumaa; akiangalia miti hiyo na mmoja mwanamke akiwa ameshika daftari na kalamu huku akiandika.

Sehemu ya wazi iliyo na miche ya miti iliyopandwa ndani ya vimifuko vidogo vyeusi, na kando kukionekana mwanaume aliyevaa fulana ya kijani na suruali nyeusi akiangalia miti hiyo.

Sehemu ya banda kubwa lililoezekwa kwa turubai na kushikiliwa kwa mbao, na huku ndani kukiwa na mimea inayotumia maji bila udongo, ikiwa imepandwa na kushikiliwa na kamba katika paa la kibanda hicho.

Kilimo cha umwagiliaji kinachotumia maji bila udongo kukiwa na mazao yaliyopandwa ndani ya mabomba makubwa yenye rangi nyeupe yaliyo na matundu juu na sehemu ya mwishoni yakiwa na vifuniko vilivyofungwa na baadhi kukiwa yametobolewa na mipira midogo imechomekwa ndani yake.

Sehemu ya banda la kilimo kinachotumia maji bila udongo, lililoezekwa kwa nyaya na pembeni kushikiliwa na mbao, na ndani kukiwa kumetandazwa mabomba yenye rangi nyeupe na matundu yaliyopandwa mimea ya kijani huku yakiwa katika vichanja.

Kilimo cha umwagiliaji kinachotumia maji bila mbolea, huku ikionekana mimea iliyopandwa katika mabomba ya vyuma yenye rangi nyeupe na rangi ya maziwa, mimea hiyo ikiwa imepandwa sehemu ya juu na sehemu ya katikati ya mabomba hayo.

Banga kubwa la kilimo, kinachotumia maji bila udongo kikiwa kimezekwa kwa migongoti ya miti, na juu kukiwa na paa la turbai jeupe, na ndani ya chumba hicho kukiwa na mabomba mapana meupe yenye matunda katikati yaliyo na mimea ya kijani.

Sehemu ya chumba kilicho na mimea inayotumia maji bila udongo iliyopandwa katika mabomba mapana meupe yalio na matundu kwa juu na mimea hiyo kuwekwa ndani ya hayo matundu, huku hayo mabomba sehemu ya mwisho yakiwa yamefunikwa kwa mifuniko yenye rangi ya kijivu na chini pakionekana udongo.

Banda lililo na mmea iliyopandwa inayotumiwa maji bila udongo ikiwa imepandwa katika mabomba meupe yaliyoning'inizwa ukutani yenye matundu juu na mimea hiyo ikiwa imepandwa katika matundu hayo na sehemu ya chini kukiwa na mabeseni meusi yaliyo na mimea.

Chumba chenye mimea inayotumia maji bila udongo ikiwa imepandwa katika mabomba mapana yenye rangi nyeupe, yakiwa na matundu na mimea hiyo ikiwa ndani ya hayo matundu, na chini ya mabomba hayo kukiwa na matenga yenye rangi ya buluu na maji ndani yake.

Chumba chenye mazao ya kutumia maji bila udongo yaliyopandwa katika vishimo vidogo vilivyo katika mabomba mapana meupe, yaliyo na mifuniko ya kijivu juu na kuunganisha na mabomba mengine madogo, na kando ikionekana ndoo ya plastiki yenye rangi nyeupe huku juu kukiwa na baadhi ya bomba.

Sehemu ya banda kubwa la kilimo cha umwagiliji, kinachotumia maji bila udongo likiwa limezungushiwa turubai jeupe na mlango mbao na huko ndani ya chumba hicho, ukiwa na mabomba makubwa yaliyofungwa juu na kushikiliwa na mabomba ya rangi ya kahawia, huku yakiwa na matundu yaliyopandwa mimea.

Sehemu ya chumba kilicho na mimea inayotumia maji bila udongo, ikionekana mimea iliyopandwa ndani ya kontena kubwa lenye rangi ya rangi ya bluu, na kuwekwa juu ya meza iliyotandikwa karatasi la rangi ya bluu.

Sehemu ya banda lililo na mazao yanayotumia maji bila udongo, huku kukionekana mmea uliopandwa ndani ya kibeseni chenye rangi nyeusi na kuwekwa juu ya kichanja cha mbao, na chini kukiwa na dumu lililo na tundu dogo na huku mpira wa maji ukiwa umeingia ndani ya dumu hilo.

Sehemu iliyo na kilimo cha mimea inayotumia maji bila udongo, ikiwa imepandwa ndani ya mabeseni sita makubwa yenye rangi nyeusi na huku mimea hiyo pembeni ikiwa imefungiwa mabomba yenye rangi ya bluu bahari, inayomwaga maji katika vyombo hivyo.

Banda kubwa la mimea inayotumia maji bila bila udongo likiwa limeezekwa juu na turubai jeupe na pembeni kwa miti iliyoshikilia paa hilo, huku yakionekana mazao yaliyopandwa katika mabomba meupe yenye matundu katika vichanja vilivyotengenezwa kwa mbao.

Sehemu yenye banda kubwa la mazao yanayotumia maji bila udongo, lililoezekwa na kushikiliwa na miti na huku ndani ya banda hilo yakionekana mabomba makubwa meupe yaliyo na matundu kwa juu, na katika matundu hayo kukiwa na miche ya mimea iliyopandwa ndani.

Banda lenye mazao ya mimea yanayotumia maji bila ya udongo yaliyopandwa katika mabomba mapana, yenye rangi nyeupe na matundu juu, huku yakiwa yamening'inizwa na katika matundu hayo kukiwa na mimea ndani yake na chini ya ardhi pakiwa na majani madogo.

Sehemu ya banda iliyo na mimea katika kilimo cha umwagiliaji, inayotumia maji bila udongo ikiwa imepandwa katika mabomba mapana meupe yenye matundu juu na mimea, hiyo ikiwa katika matundu na mwisho mwa mabomba hayo meupe kukiwa wazi na kutiririsha maji kwenye ardhi.

Sehemu ya banda kubwa la kilimo cha haidroponiki kinachotumia maji bila udongo, lililoezekwa na zilizoshikiliwa na miti mikavu na ndani ya banda hilo kukiwa na mimea ya kijani iliyopandwa katika mabomba yenye matundu katikati na kukiwa katika mistari.

Banda lililo na mazao ya miche yanayotumia maji bila udongo ikiwa limeshikiliwa na vyuma pembeni na katika mabomba hayo yenye rangi nyeupe, yaliyowekwa katika mashelfu matatu na katikati kukiwa na matundu yaliyopandwa mimea.

Sehemu ya banda la kilimo aina ya "hydroponi"inachotumia maji bila udongo kukiwa na mabomba mapana yenye rangi nyeupe na matundu yaliyotobolewa na pembeni kuzungushiwa kikaratasi cha kijani na katika matundu hayo kukiwa na mimea iliyooteshwa yenye rangi ya kijani.

Banda lililo na mazao ya umwagiliaji yanayotumia maji bila udongo, huku yakionekana mabomba mapana meupe yaliyo na matundu katikati, na katika matundu hayo kukiwa na mimea ya kijani, na sehemu ya pembeni kukiwa na chombo kingine cheupe kilicho na tundu na mabomba.

Sehemu ya banda lenye kilimo aina ya hydroponi, kukiwa na makasha makubwa yenye rangi nyeusi yaliyo na maji ndani yake na kando mengine yakiwa na mimea ya kijani na huku pembeni kukiwa na mpira mwembamba wa rangi ya kijani unaoingiza maji katika makasha hayo.

Sehemu ya shamba lililo na banda kubwa lililoezekwa kwa vyuma na turubai jeupe, na huku likiwa na mimea inayotumia kilimo cha haidroponi, na ndani ya banda hilo kukiwa tayari na mazao na kando akionekana mwanaume aliyevaa shati la rangi ya kijivu, akiwa anaangalia mimea hiyo.

Mazao ya kilimo cha umwagiliaji yanayotumia maji bila udongo, yakiwa yamepandwa katika chombo maalumu chenye rangi nyeupe, huku mizizi ikiwa imetokeza katika matundu hayo na maji yakimwagika katika chombo kikubwa chenye rangi ya bluu.

Banda la mimea inayotumia maji bila udongo, ikiwa imepandwa katika banda lililowezekwa na kushikiliwa na nguzo zenye rangi ya bluu na njano, na huku mimea hiyo ikiwa imepandwa na kuwekwa juu ya vichanja vya mbao.

Chumba chenye zao la kilimo aina ya hydroponia, yanayotumia maji bila udongo yakiwa yamepandwa katika mabomba mapanda me yenye rangi nyeupe na kutobolewa katikati na katika kila tundu kukiwa na mmea wenye rangi ya kijani na chini kukionekana sakafu yenye udongo.

Sehemu ya banda kubwa lililotengenezwa kwa nondo na vyuma, vilivyofungwa katika mbao na kuwezekwa juu na kushikiliwa na milingoti mikubwa ya mbao, na ndani ya banda hilo kukiwa na vyumba vilivyogawanywa kwa nondo. Huku wakionekana ng'ombe wenye rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wengi ndani ya banda hilo.

Sehemu ya banda la uzalishaji wa mazao kukiwa na miche ya kijani ya nyanya na mengine ya mboga mboga, na huku katikati ya shamba hilo kukiwa na tuta ambalo halijapandwa na pia akionekana mwanaume aliyeshika mche wa nyanya, na sehemu ya nje ukionekana ukuta uliojengwa kwa matofali.

Sehemu ya chumba iliyo na kilimo cha uzalishaji cha zao la parachichi kilichowekwa katika visanduku vikubwa vyenye rangi ya kijani na rangi nyekundu, na huku baadhi ya maparachichi hayo yakiwa yamewekwa katika mashine na kupakiwa katika maboksi madogo ya karatasi.

Sehemu ya wazi iliyo na mabanda ya kilimo huku yakiwa yamefunikwa kwa nyavu maalumu zenye rangi nyeupe na kushikiliwa na vyuma. Na ndani ya mabanda hayo kukiwa na mazao yaliyopandwa; nje kukionekana vichaka vya miti vilivyozunguka eneo hilo.

Sehemu ya wazi iliyo na vitunguu maji vyenye rangi nyekundu na baadhi vikiwa vimeanza kukauka na kuharibika, vikiwa vimerundikwa katika rundo kubwa na katikati ya rundo hilo akionekana mwanaume aliyepiga magoti mwenye suruali ya kijani huku akishika baadhi ya vitunguu hivyo.

Sehemu ya wazi ya shamba linaloonekana linalimwa, likiwa na majani machache ya kijani, na kando kukiwa na trekta lililosimama, na nyuma ya trekta hilo akiwepo mtu, aliyesimama huku trekta moja likiendelea kulima katika shamba hilo.

Banda la kilimo cha zao la nyanya lililoezekwa kwa turubai na kufungwa miti mikavu pembeni na huku zikionekana nyanya, zilizopandwa katika matuta na Kufugwa kamba zilizoning'inia juu ya paa Hilo.

Zao la miguni likiwa shambani huku zikionekana baadhi ya miche, ikiwa imetoa matunda yaliyo iva yenye rangi nyekundu na katikati akionekana mwanamke aliyevaa nguo nyeupe na kitambaa cheupe kichwani akiwa anachuma miguni hiyo iliyo shambani.

Banda kubwa la uzalishaji wa miche ya kilimo, lililoezekwa kwa maturubai meupe na vyuma vilivyofungwa kushikilia paa hilo na huku ndani kukiwa na matuta ya vitalu vilivyo na miche ya kijani iliyopandwa katika mistari ndani ya banda hilo.

Sehemu ya shamba ya uzalishaji wa zao la chai, lililopandwa katika milima mabonde na miinuko, na huku zao hilo likiwa limepandwa katika shamba lenye vibarabara vidogo katikati, na kando katika milima kukionekana miti mikubwa yenye rangi ya kijani.

Sehemu ya shamba la uzalishaji wa mazao aina ya mbogamboga aina ya kabeji, zilizolimwa na kupandwa katika mistari, na kabeji hizo zikionekana tayari zikiwa zimekomaa tayari kwa matumizi.

Banda kubwa la kufugia ng’ombe lililoezekwa kwa bati na kushikiliwa na vyuma, huku wakionekana ng’ombe wenye rangi nyeupe na mabaka meusi wakiwa wamefungiwa katika sehemu ya banda hilo.

Banda kubwa la kilimo cha uzalishaji wa zao la uyoga likiwa limefunikwa kwa maturubai meupe, na ndani ya banda hilo kukiwa na uyoga uliopandwa wenye rangi nyeupe na udongo wenye rangi nyeusi.

Sehemu ya banda la ufugaji wa kuku waliokatika banda lililonakuta fupi na nyavu na huku wakionekana kuku wa aina ya jogoo wenye rangi ya kahawia, na katikati ya chumba hicho kukiwa na vyombo vya kulishia vilivyoning'inizwa katikati kwa kamba zenye rangi ya bluu.

Sehem ya shamba iliyo na vitunguu maji yenye rangi nyekundu, vilivyovunwa na kurundikwa katika lundo kubwa. Na huko juu ya vitunguu hivyo akionekana mtu aliyeshika tenga lenye vitunguu na kumwaga katika lundo kubwa, na kando kukiwa na miti iliyozunguka eneo hilo.

Sehemu ya shamba lililo na zao la kabeji huku zikiwa zimechanganyikana na majani na katika shamba hilo wakionekana watu watatu walioinama katika shamba hilo waking`oa majani huku mmoja akiwa amevaa kofia ya bluu.

Shamba kubwa la uzalishaji wa zao la kabeji, zilizopandwa katika matuta jwa mistari, na kabdo ya shamba hilo yakionekana manyasi yaliyozunguka, na mbali kukiwa na vichaka vidogo vya miti.

Shamba kubwa la uzalishaji wa kilimo cha nanasi, lilizopandwa katika mistari na tayari miche hiyo ya nanasi ikionekana tayari na mananasi yaliyoota kwa juu.

Sehemu ya banda kubwa la kilimo, lililowezekwa kwa turubai jeupe na kufungwa na vyuma, na ndani ya shamba hilo kukiwa na matuta yenye mimea, iliyofungwa vikamba vidogo vyeupe, na kuning'inizwa juu ya paa la banda hilo.

Sehemu ya shamba lenye mazao ya rangi ya kijani, yaliyopandwa katika mistari, huku kukiwa na mashine yenye rangi ya kijani, ikipita katika kila mstari na kumwaga dawa Katika mimea hiyo.

Sehemu ya shamba iliyo na kilimo cha nyanya huku zikionekana zimepandwa na kufungwa kamba na kutambaa; na huku nyanya hizo zikionekana baadhi zikiwa zimeiva na kuning'inia na nyingine zikiwa mbichi.

Sehemu ya banda kubwa lililo na taa na kuta za rangi ya kijivu, ikiwa na kilimo cha uzalishaji wa maua. Huku wakionekana wahudumu waliovaa makoti yenye rangi ya kijani na nyekundu, na huku vichwa vyao wakiwa wamevifunika na kofia na kuvaa mipira ya bluu katika mikono yao.

Sehemu ya shamba yenye mfumo wa umwagiliaji huku kukionekana baadhi ya eneo likiwa na mazao yaliyopandwa yenye rangi ya kijani, na baadhi ya sehemu kukiwa na matuta ambayo hayajapandwa mbegu, na katikati kukiwa na mifereji iliyojaa maji.

Sehemu ya shamba lenye mfumo waumwagiliaji, kukiwa na mimea iliyostawi yenye rangi ya kijani. Na katikati ya shamba hilo kukiwa kumefungwa mabomba yaliyo nyanyuka juu, na kumwaga maji kwa wingi katika mimea hiyo iliyo shambani.

Sehemu ya shamba lililo na mfumo wa umwagiliaji lililolimwa, na katika baadhi ya matuta kukiwa na mimea ya kijani iliyopandwa, na katikati palipo na nafasi kukiwa na mpira mkubwa wenye rangi nyeusi uliofungwa mashine nyekundu inayomwaga maji katika shamba hilo.

Sehemu ya shamba lenye mfumo wa umwagiliaji lililo na udongo mkavu, huku ikionekana mipira mmoja ukiwa mkubwa na mwingine mdogo; huku ikionekana kitufe cha kufungulia chenye rangi nyekundu na mmea mmoja mkubwa ukiwa pembeni ya mipira hiyo.

Shamba kubwa la mfumo wa umwagiliaji, likiwa limepandwa mimea midogo ya kijani katika vituta vidogo na huku ikioneonekana mipira ya kumwagilia iliyofungwa katika vituta kwenye mistari ya mimea hiyo na katikati kukiwa na vimifereji vidogo .

Eneo la wazi lililo na shamba la kilimo cha umwagiliaji likiwa tayari limelimwa na kupandwa mimea katika mstari, na huku kukiwa na mpira mkubwa wenye rangi ya bluu uliyofungwa vimipira vidogo vyenye rangi nyeusi katika kila mstari kwa ajili ya umwagiliaji, na kando kukiwa na sehemu iliyo na nyasi zisizolimwa.

Shamba kubwa la kilimo cha umwagiliaji lililopandwa miche katika mistari, na katika kila mstari kukiwa na mpira mweusi ulio na matundu yanayodondosha maji katika miche hiyo.

Sehemu ya ardhi yenye shamba katika mfumo wa umwagiliaji iliyo na matuta makubwa yaliyopandwa mimea katika mstari. Na katika kila mstari kukiwa na mipira yenye rangi nyeusi miwili, iliyofungwa kwa ajili ya umwagiliaji. Na kando kukiwa na matuta mengine yenye mimea mikubwa.

Shamba la kilimo cha umwagiliaji ikionekana mimea rangi ya kijani iliyopandwa katika matuta kwa misTari, na huku katika kila tuta kukiwa na mpira mweusi wa maji uliofungwa na kumwaga maji katika vimifereji vilivyo katika matuta hayo.

Sehemu ya shamba la kilimo cha umwagiliaji lililozungukwa na miti na huku shamba hilo likiwa limepandwa mimea katika matuta. Na huku ikionekana mipira mikubwa yenye rangi nyeusi iliyofungwa mipira midogo inayomwagilia maji katika kila tuta kwenye mimea hiyo.

Kilimo cha umwagiliaji likionekana shamba kubwa la mahindi, yaliyopandwa katika vimatuta vidogo, na katikati kukiwa na mifereji yenye maji, na kando kukiwa na bomba kubwa lenye rangi nyeupe, likiwa na matundu yanayomwaga maji katika mifereji hiyo.

Sehemu ya ardhi, iliyo na mandhari ya tambarare na milima inayoonekana kwa mbali, huku sehemu hiyo ya tambarare kukiwana miti michache iliyo na matawi ya kijani, na chini kukiwa na nyasi zilizokauka.

Sehemu ya ardhi iliyo na sehemu ya miinuko, tambarare, na milima. Huku milima hiyo ikionekana kuwa na miamba ya mawe na nyasi fupi zilizo kauka na sehemu ya tambarare kukiwa na vichaka vidogo vya miti midogo na nyasi mbichi na zilizo kauka.

Sehemu ya ardhi yenye mandhari ya msitu ulio na miti mifupi na vichaka vya miti midogo na nyasi za kijani. Huku katikati ya msitu huo akionekana mnyama mrefu mwenye madoa aina ya twiga na mbali yakionekana baadhi ya majengo yaliyo na nguzo kubwa ya ghorofa.

Sehemu ya ardhi yenye mandhari ya tambarare, na miinuko midogo kwa mbali na iliyo na miti michache, na sehemu hiyo ya tambarare kukiwa na nyasi mbichi kiasi na kavu, huku wakionekana wanyama wa porini, na katikati kukiwa na mti mmoja mkubwa.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya tambarare na mabonde, na sehemu nyingine ikiwa na miti mikubwa na nyasi fupi, huku kando ya mti mkubwa kukiwa na shimo kubwa lililo na maji, huku likiwa limezungukwa na miamba iliyo na mawe.

Sehemu ya ardhi iliyotambarare, miinuko na milima iliyo na miti michache na sehemu ya bonde lililo na vijito vya maji, na huku kukiwa na maji yaliyo na mawe ndani yake na nyasi fupi zilizozunguka sehemu hiyo iliyo na maji.

Sehemu iliyo na nyasi fupi na vichaka vichache akionekana twiga na pembeni wakiwepo kuku eneo hilo kunaonekana minara juu yake

Sehemu ya ardhi yenye mandhari ya milima, na mabonde, na sehemu ya juu ya anga kukiwa na mawingu yenye rangi ya bluu na nyeupe, na huku katika milima hiyo na mabonde, kukiwa na miti ya kijani pamoja na nyasi.

Sehemu yenye ardhi iliyo na mandhari ya miti michache mikubwa, na sehemu ya uwazi iliyo na nyasi kavu huku likionekana kundi la wanyama waliokaa chini ya miti hiyo michache; na kando kukiwa na pori jingine lililo na miti mingi.

Sehemu ya ardhi yenye mandhari ya miti mikubwa, na katikati kukiwa na barabara kubwa ya vumbi, iliyo na nyasi kavu na vichaka vidogo vya miti mibichi.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya tambarare, mabonde na miinuko, huku likionekana miti michache mifupi, na katikati katika sehemu ya tambarare kukiwa na mfreji mkubwa wa maji yaliyo machafu.

Sehemu ya ardhi yenye mandhari ya milima, mabonde, na sehemu ya tambarare; huku juu ya mlima huo mdogo kukionekana kibarabara kinachopita, na kando ya sehemu ya tambarare kukiwa na nyasi fupi.

Sehemu ya ardhi yenye mandhari ya mlima mkubwa uliyo na theluji kwa juu, na kando kukiwa na miti ya kijani, na sehemu ya tambarare iliyo na nyasi kavu, na katika nyasi hizo akionekana mnyama aina ya tembo akiwa amesimama.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya milima mikubwa, mabonde na miinuko, ikiwa na miti mikubwa na midogo na kwa mbali wakionekana watu waliosimama.

Mandhari ya ardhi iliyo na sehemu mbili; sehemu moja ikiwa na udongo mtupu ulio na vinyasi vichache, na sehemu nyingine kukiwa na miti mikubwa yenye matawi ya rangi ya kijani na vichaka vya miti midogo na nyasi chache.

Seemu ya ardhi yenye mandhari ya nchi kavu iliyo tambarare ikiwa na miti mikubwa michache ya kijani na sehemu nyingine kukiwa na nyumba zilizoezekwa kwa mabati na mashamba yaliyolimwa na huku baadhi kukiwa na uwazi ulio na nyasi fupi zilizo kavu.

Sehemu ya ardhi yenye mandhari ya tambarare na mbele kukiwa na milima mikubwa, na katika sehemu hiyo ya tambarare kukiwa na miti mikubwa yenye rangi ya kijani na sehemu ya ardhi iliyo na mchanga, na sehemu nyingine ikiwa na nyasi fupi; na katikati ya tambarare hiyo kukiwa na mto mdogo uliopita wenye maji.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya miti mikubwa ya kijani na vichaka vya kijani na nyumba zilizoezekwa kwa mabati, ikiwa na sehemu ya milima na mabonde, na kwa juu kukionekana anga lililo na mawingu ya bluu na rangi nyeupe.

Sehemu ya ardhi yenye mandhari ya milima midogo, mabonde na sehemu ya nchi kavu na ya maji, na katika sehemu ya nchi kavu kukiwa na nyasi fupi, na vibarabara vidogo vilivyopita katika eneo hilo la nchi kavu.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya milima, mabonde; na sehemu ya tambarare iliyo na nyasi fupi na vichaka vidogo; na milima mingine ikiwa na miamba ya mawe.

Sehemu ya ardhi yenye mandhari ya milima na mabonde iliyo na miti mikubwa michache, na sehemu ya wazi yenye mashamba na nyasi fupi, na nyumba chache zikionekana; na katikati kukiwa na mto mkubwa uliyopita katika ardhi hiyo.

Sehemu ya ardhi yenye mandhari ya miti mikubwa yenye rangi ya kijani, na katikati kukiwa na bonde lenye maji. Na kando ya bonde hilo kukiwa na tanki lililosakafiwa kwa sementi na mchanga.

Sehemu ya wazi iliyozungukwa na miti mibichi yenye rangi ya kijani, huku wakionekana watu waliovaa nguo nyeupe, buti nyeupe na mipira ya mikono myeupe, na kofia kubwa zilizofunikwa mbele zikiwa na kioo, huku watu hao wakiwa wamesimama katika mstari.

Sehemu ya pori iliyo na mizinga ya nyuki, iliyotengenezwa kwa mbao, na kando wakaonekana watu waliovaa mavazi yenye rangi nyeupe, aina ya makoti yaliyofunika vichwa na uso zao. Na huku wakionekana wakifungua baadhi ya mizinga hiyo, na nyuki pia wakaonekana.

Sehemu ya wazi iliyo na barabara kubwa ya kiwango cha changarawe na huku kando kukiwa na miti mikubwa na pembeni ya miti hiyo wakionekana wanyama wa kufugwa aina ya mbuzi wakila majani, huku mchungaji akiwa amesimama kando.

Banda kubwa la ufugaji wa kuku lililo na vichanja vya chuma na kuzungushiwa nyavu, huku ndani ya vichanja hivyo kukiwa na kuku wenye rangi nyeupe na pembeni ya vichanja hivyo kukiwa na madumu mawili makubwa yenye rangi nyeupe na mifuniko ya rangi nyekundu.

Banda kubwa lililo na kuku wenye rangi ya kahawia, waliowekwa katika vichanja huku vichanja hivyo vikiwa vimezungushiwa nyavu. Na ndani ya banda hilo wakionekana watu watatu, mmoja akiwa amevaa nguo nyeusi na barakoa katika uso wake.

Banda la kufugia kuku lililo na kuku wenye rangi ya kahawia, huku wakiwa wamelala chini ya sakafu iliyo na pumba na udongo, na kukiwa na chombo cha kulia kuku hao, kilichoning'inizwa chenye rangi nyeupe na mfuniko mwekundu.

Sehemu ya wazi ya ardhi iliyo na vichaka vidogo na nyasi fupi za rangi ya kijani, na huko akionekana mnyama wa kufugwa aina ya kanga aliye na vifaranga vilivyo na rangi ya kahawia na rangi ya maziwa.

Sehemu ya chumba kilicho na sakafu iliyosakafiwa vigae vya rangi ya maziwa, huku kukiwa na shelfu ya vioo iliyopangwa vipakiti vidogo vya mbegu za mazao mbalimbali vyenye rangi nyeupe na baadhi vikiwa na picha za mazao hayo sehemu ya mbele.

Sehemu ya wazi iliyo na makontena yenye rangi nyeusi, yaliyo na udongo ndani, na ndani ya makontena hayo kukionekana miche ya mimea ya mbegu iliyopandwa miwili katika kila kontena.

Sehemu ya duka la pembejeo za kilimo lililo na shelfu ililoshikiliwa kwa vyuma na kupangwa vipakiti vidogo vya mbegu za kilimo, zikiwa na rangi nyeupe na baadhi kuchorwa picha ya mazao hayo kwa mbele.

Kikasha kidogo chenye rangi ya njano, kikiwa na ufito wenye rangi ya kijani na nyeupe na huku kikiwa na maandishi yenye rangi nyeusi na mbele kukiwa na picha ya mmea.

Sehemu ya banda la kilimo lililo na mimea ya mbegu mbalimbali lililowezeshwa kwa vyuma, na kufunikwa na ndani ya banda hilo kukiwa na vitaru vilivyo na miche iliyopandwa katika viboksi, na mimea hiyo ikiwa ndani ya vimifuko vidogo vyenye rangi nyeusi na kupangwa katika mistari.

Sehemu ya banda lenye mazao ya mimea mbalimbali, lililowezekwa na kufunikwa na ndani ya banda hilo kukiwa na vitalu vilivyo na miche mbalimbali na baadhi ya vitalu vikiwa bado havina miche.

Kikasha kidogo cha mbegu za mimea ya papai kilicho na rangi nyeupe na sehemu ya mbele kukiwa na rangi ya bluu bahari huku, kukiwa na picha ya mapapai mawili moja likiwa zima na jingine likiwa limekatwa kipande na kuonekana sehemu ya ndani iliyoiva na mbegu zikionekana.

Chumba cha duka la mbegu za kilimo, kilicho na kuta za rangi nyeupe na mashelfu ya mbao ya rangi ya kahawia, huku katika shelfu hizo kukiwa na dawa na mbegu za mazao mbalimbali zilizokatika paketi za rangi ya kijani na rangi ya kahawia, huku akionekana mmama aliyesimama kando.

Sehemu iliyo na mbegu za mimea tofauti, zilizowekwa katika vibakuli vidogo, kukiwa na aina ya mbegu mbalimbali. Nyingine zikiwa na rangi nyeusi, nyekundu, kahawia na za rangi ya kijivu.

Maboksi manne ya rangi ya kaki yaliyo wazi sehemu ya mbele, na ndani ya maboksi hayo kukiwa na makopo ya bati yaliyofunikwa, na pembeni yakiwa na picha za mimea, na huku kukiwa na maandishi yenye rangi nyeupe na nyeusi.

Sehemu ya shamba la miche, iliyopandwa katika mistari kwenye matuta na huku katika kila mstari kukiwa na mipira ya maji yenye rangi nyeusi iliyofungwa pembeni kwa ajili ya umwagiliaji na kando ya miche hiyo kukiwa na vichaka vya miti midogo.

Sehemu ya shamba lililolimwa matuta na pembeni kukiwa kumepandwa mimea, na katika kila tuta kwenye mistari ya mimea hiyo kukiwa na mipira myeusi kwa ajili ya umwagiliaji wa mimea hiyo.

Chumba kilicho na mbegu za kilimo, zilizopandikizwa ndani ya kikontena kikubwa cheusi na ndani ya kontena hilo kukiwa na vimifuko vidogo, vilivyo na miche ndani ya udongo na huku miche hiyo ikionekana kuanza kuchipua, yenye rangi ya kijani.

Sehemu ya wazi ya shamba iliyo na vibakuli vidogo, vilivyo na rangi mbalimbali, na huku ndani ya vibakuli hivo vidogo kukiwa na mbegu za nafaka mbalimbali, zenye: rangi nyeusi, rangi ya kijivu na rangi nyeupe.

Kasha la mbegu lenye rangi nyeupe na ufito wa kijani ulio na maandishi ya njano, na huku pembeni kukiwa na maandishi madogo yenye rangi nyeusi, na pembeni kukiwa na rangi nyekundu; na mbele ya kasha hilo kukiwa na picha ya kabeji.

Sehemu ya shamba la kilimo cha umwagiliaji, kukiwa na miche michanga yenye rangi ya kijani, iliyopandwa katika mistari, na huku katika kila mstari kukiwa na mabomba yenye rangi ya kijani, tayari kwa umwagiliaji wa mimea hiyo.

Sehemu ya banda kubwa, lenye miche ya mbegu mbalimbali. Huku banda hilo likiwa limetengenezwa kwa vyuma na ndani kukiwa na vitalu vilivyo na miche ya miti mbalimbali katika visanduku.

Sehemu ya wazi iliyo na vichanja vilivyotengenezwa kwa mbao na nyavu zilizo juu na katika vichanja hivyo kukiwa na magunia yenye rangi ya maziwa na njano na Huku katika baadhi ya vichanja kukiwa na mbegu zilizoanikwa juu na kando kukiwa na wanaume watatu, napembeni mwa vichanja hivo kukiwa kumezungukwa na migomba na miti mbalimbali.

Sehemu ya uwazi iliyozungushiwa uzio huku ikiwa baadhi ya milango yake ikiwa wazi na mingine ikiwa imefunvuliwa

Sehemu ya chumba cha kufugia wanyama aina ya mbwa, kilicho na banda ndani ya chumba hicho, na banda hilo likiwa limetengenezwa kwa vyuma na nyavu kwa mbele, na huku ndani ya banda hilo dogo, kukiwa na mnyama aina ya mbwa aliyefungwa mnyororo shingoni, na mbele ya banda hilo kukiwa na kufuli.

Sehemu ya wazi ya uwanja ulio kando ya ukuta wa nyumba, wenye matofali yakionekana mabanda mawili ya wanyama wanaofugwa yaliyotengenezwa kwa mbao na vidirisha vidogo vya nyavu, huku katika mlango huo kukiwa na kitasa kilichofungwa.

Sehemu ya uwazi yenye nyasi fupi za kijani, kukiwa na banda kubwa lililo mbele ya nyumba, na banda hilo likiwa limeezekwa kwa mabati na sehemu ya mbele kukiwa na wavu. Na ndani ya banda hilo wakionekana wanyama wa kufugwa aina ya mbwa, wakiwa ndani ya banda hilo.

Sehemu ya msitu iliyo na miti Michache iliyo na majani na huku kukiwa na vichaka vifupi, na nyasi na kando akionekana mnyama mrefu aina ya twiga aliye na madoadoa ya rangi ya Kahawia huku akiwa amesimama pembeni.

Sehemu ya msitu ulio na miti mirefu miembamba, iliyo na majani machache na chini kukionekana udongo ulio na majani ya miti yaliyodondoka makavu. Na huku katikati kukiwa na kibarabara kilicho na wanyama wawili wa porini, mmoja wa rangi ya kahawia ambaye juu yake kuna mtu aliyepanda na nyuma mnyama mwenye rangi nyeusi.

Sehemu ya msitu iliyo na miti mikubwa yenye rangi ya kijani na nyasi fupi za kijani, na kando kukiwa na banda lililowezekwa juu na huku kukionekana kiti cha kukalia na wigo uliopigwa wa mti wa mbao na kando ya pori hilo akionekana mnyama wa porini.

Sehemu ya ardhi iliyo na mapango yenye mawe na nyasi chache, na katika mapango hayo akionekana mnyama wa porini aina ya nyoka alie na mabaka ya rangi ya kahawia na rangi nyeusi akiwa amelala katika moja ya pango hilo.

Sehemu ya wazi iliyo na uwanja wenye vumbi na udongo, huku wakionekana wanyama wa porini aina ya tembo na kando, kukiwa na watu waliosimama wakiangalia wanyama hao walio katika sehemu ya wazi.

Sehemu ya ardhi iliyo msitu wenye miti na sehemu kukiwa na uwazi uliyo na udongo wenye rangi nyekundu na katikati akiwa amesimama mnyama aina ya tembo, huku akiwa anakula majani na nyuma yake kwa mbali kukiwa na kundi la watu wakiwa wanamwangalia mnyama huyo.

Mti wenye matawi ya kijani na matawi mengine makavu huku akionekana mnyama wa porini aina ya ndege aliye na manyoya meupe sehemu ya kichwa na shingo, na sehemu ya tumboni kukiwa na rangi ya kahawia na katika mabawa yake kukiwa na rangi nyeusi akiwa katika baadhi ya matawi.

Sehemu ya wazi iliyo na wanyamapori aina ya tembo, huku kukiwa na miti kando. Na wakionekana wanaume wawili waliovaa makoti na suruali za kijani, na kofia na mabuti meusi, huku mikononi mwao wakiwa wameshika chupa nyeupe na mmoja akiwa ameweka katika mdomo wa mmoja wa wanyama hao.

Sehemu ya wazi ya pori lililo na vichaka vichache vya miti ya kijani na sehemu ya ardhi kavu, na juu ya mwinuko akionekana mnyama wa porini aliye na rangi nyeusi na rangi ya kijivu, na huku akiwa na mkia mrefu wenye rangi nyeusi, macho madogo.

Mnyama wa porini aina ya ndege mkubwa, aliye juu ya mti ulio na matawi makavu, na ndege huyo sehemu ya tumboni akiwa na rangi nyeupe na vidoa vidogo vyeusi, na sehemu ya kichwani akiwa na rangi nyeusi pamoja na mabawa meusi.

Eneo la mbuga za wanyama, iliyo na sehemu ya nchi kavu na sehemu ya maji na huku kukiwa na barabara katikati, wakionekana wanyama wa porini aina ya tembo, wakiwa wanapita katika barabara hiyo na kando kukiwa na gari lililowekwa pembeni.